Ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili vikao, majadiliano na kujifunza, kuna kundi kubwa la watu wazima walioketi pembezoni mwa meza iliyopangwa vizuri.

Wanafunzi waliovalia majoho meusi, wamesimama kwa ajili ya picha ya pamoja, baada ya kuhitimu masomo yao waliowekeza juhudi kubwa.

Ndani ya darasa lenye kuta zilizochakaa kuna kundi dogo la wanafunzi watu wazima na watoto. Kwa pamoja wameketi kwa utulivu wakiwa wanafundishwa.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume, wa rika sawa, wameketi katika sehemu ya nje, wakiwa wanamsikiliza mmoja wao akiwa anawaelimisha.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kundi la watu wazima walioketi na wengine wamesimama, wakiwa wanasoma vitu mbalimbali vinavyoonekana kwenye kompyuta mpakato ndogo iliyopo juu ya meza.

Ndani ya chumba kidogo vijana wanne wanaojadiliana kwa furaha na sauti mambo mbalimbali yaliyoandikwa juu ya karatasi nyeupe iliyobandikwa ukutani.

Ndani ya chumba ama ukumbi wa darasa kuna kundi la watu wazee kwa vijana, walioketi kwa pamoja wakisikiliza kile anachofundisha mwalimu.

Katika chumba kidogo kuna kundi la watu wazima ambao wamejumuika pamoja kwaajili ya suala moja tu la kuelimishana, kujifunza na kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu wa jinsia ya kike anafundisha.

Wanawake watatu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanajadili mambo mbalimbali ya kimasomo, huku kila mmoja mkononi mwake ameshikilia penseli.

Katika sehemu ya chumba kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja aliyeshikilia kifaa chenye rangi tofauti mkononi mwake akiwaelekeza jinsi kinavyofanya kazi.

Wanawake wawili wameketi katika sehemu ya ukumbi, wakiwa wanajisomea vitabu tofauti tofauti, vilivyopangwa vizuri juu ya meza.

Katika ukumbi kijana mmoja wa jinsia ya kiume, amesimama na kwa furaha anapokea cheti cha kumaliza masomo yake kutoka kwa walimu wa kiume waliosimama mbele.

Ndani ya ukumbi kijani mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea karatasi ambacho kinawakilisha cheti chake, baada ya kuhitimu masomo aliyowekeza bidii.

Wanafunzi wa kilimo wameketi juu ya viti vya plastiki; pembezoni mwa shamba la mahindi, kila mmoja akiwa amevalia barakoa, wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya chumba kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa amekaa kivyake akifanya mtihani uliopo juu ya dawati kwa kutumia kalamu.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu mkubwa sana wakiwa wanajisomea na wengine wanaosubiri mwalimu aingie kuwafundisha.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la vijana waliosimama na kwa utulivu, wanamsikiliza mtu mmoja ambaye ni mwalimu anayewafundisha mbele yao.

Katika sehemu ya mwisho ya darasa kuna kundi la wanaume walioketi kwa umakini mkubwa sana, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu.

Binti mmoja aliyevaa nguo nyeusi, anachagua kitabu cha kusoma kutoka kwenye shelfu iliyopo mbele yake, ikawa imepangwa vitabu vyenye majalada ya rangi tofauti.

Vijana wanne wamesimama katika eneo la wazi, wakiwa wanatengeneza vifaa tofautitofauti kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza mbele yao.

Ndani ya chumba kuna wanafunzi watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao, wakiwa wanajisomea vitabu kwa kutumia madaftari.

Ndani ya darasa kuna mwanamama mmoja wa kimasai aliyetabasamu kwa furaha baada ya kujua kusoma maneno machache yaliyoandikwa vizuri katika ubao.

Ndani ya darasa lenye madawati na viti vya kisasa. Kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu. Kila mmoja, akiwa anajisomea, vitu vilivyoandikwa kwenye kitabu.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga hafifu kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walioketi, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono.

Ndani ya darasa, wanafunzi wameketi juu ya madawati yao, watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, kwa pamoja wanamsubiria mwalimu aliyevalia kitambulisho aanze kufundisha.

Ndani ya darasa dogo, kuna kundi la kina mama walioketi na vijana waliosimama, wakiwa wanawasaidia na kuwafundisha jinsi ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Katika sehemu ya darasa kuna vijana watatu walioketi wakiwa wanajadiliana na kupeana elimu juu ya mambo mbalimbali ,na nyuma yao kukiwa na bango.

Kundi la watu wazima wameketi katika sehemu ya wazi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja aliyesimama katikati yao akiwa anawaelimisha.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kundi la wanafunzi walioketi kistaarabu vijana wa jinsia ya kike na kiume. Kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia vazi aina ya suti, yupo darasani, huku amezungukwa na wanafunzi walioketi juu ya madawati, ambao wakiwa wanamsikiliza

Wanafunzi watatu wawili wa jinsia ya kike na mmoja ya kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea, kwa kushirikiana na kujadiliana vitu mbali mbali.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi katika sehemu ya darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho kinafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Binti mmoja mdogo aliyevalia nguo nyekundu, ameketi kwa utulivu ndani ya darasa; akiwa amefunua kitabu ili aweze kujisomea na kuimarisha uwezo wake wa darasani.

Ndani ya darasa kuna vikundi vya wanafunzi watu wazima, wa jinsia ya kike na kiume walioketi na wengine wamesimama, wakitazama mwalimu akiwa anatumia kopyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi mkubwa, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kiume na wanawake walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza vitu ambavyo wanafundishwa na mwalimu.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa la kuwafundishia watu wazima jinsi ya kutumia kompyuta, watu wameketi huku mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akipita.

Ndani ya darasa kuna wadada walioketi kwa utulivu, kwa umakini mkubwa, wanasikiliza kitu ambacho wanafundishwa na mtu anayewaelekeza akiwa mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu linalotumika kama maabara, kundi kubwa la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Katika sehemu ya wazi kuna wanawake watatu, wawili wakiwa wanashona cherehani, na mmoja wao akiwa amejifunza jinsi ya kutumia mashine hizi za kisasa kushonea nguo.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama, akiwa anawafundisha wanafunzi wa jinsia ya kike, walioketi kwa utulivu.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano, kuna wanafunzi watu wazima na vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, ambalo linatumika kama maabara, kuna kundi kubwa la watu ambao inawezekana ni wanafunzi wanaosikiliza yale yanayofundishwa.

Watu wawili mwanaume kwa mwanamke wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga kutosha wakiwa wanajisomea na kujadiliana kwa sauti.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi upande wa mbele kabisa wa darasa juu ya dawati la mbao, akiwa anatumia penseli kuandika vitu mbalimbali.

Ndani ya darasa hili, kuna watu wa jamii ya Kimasai, wakina mama, wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki, wanajifunza jinsi ya kusoma na kuandika maneno juu ya ubao.

Wanawake wawili, wanatabasamu kwa furaha baada ya kujua kutumia kompyuta mpakato, kwa usaidizi mkubwa wa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama pembezoni mwao.

Katika chumba kinachotumika kwa ajili ya kujifunzia kompyuta, kuna wanafunzi walioketi na wengine wamesimama na mwalimu mmoja akiwa anawafundisha namna ya kutumia.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume ameketi upande mbele wa darasa akiwa anafikiria mambo kadha wa kadha. Huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine wakiwa wanajisomea .

Ndani ya darasa hili dogo lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa, kuna wanafunzi watoto na vijana, wameketi kwa utulivu juu ya viti na meza za mbao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama pembezoni mwa ubao mweusi.

Ndani ya darasa hili lenye kuta za rangi ya kijani, kundi la watu wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyesimama katikati akiwa anafundisha.

Ndani ya chumba hiki ambacho kinatumika kuhifadhia kompyuta, kuna vijana watatu walioketi nyuma ya kompyuta hizi, wakiwa wanajifunza namna ya kuzitumia programu zake.

Ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya semina mikutano ama majadiliano ya kuelimishana wanaume wawili wameketi sehemu ya chini wakiwa wanaandaa kazi yao.

Mwanaume mmoja mtu mzima ameketi ndani ya darasa kwa utulivu, ukimya na bidii. Anaandika kwa kujifunza juu ya daftari kwa kutumia kalamu.

Wanawake watatu wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana na kusoma vitu ambavyo vipo mbele yao, huku kila mmoja wao akiwa ameshikilia penseli mkononi.

Watu wanne wamesimama katika sehemu iliyo wazi, wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza ya mbao mbele yao.

Wanafunzi watatu vijana, wakiwa wameketi katika sehemu ya maktaba ya kujisomea. Kwa shauku na kwa furaha, wanajadiliana na kuelimishana juu ya mijadala mbalimbali.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, huku wakisikiliza kile ambacho kinafundishwa na mwalimu aliyopo mbele yao huku mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Ndani ya darasa hili, wanafunzi wameketi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyevalia kanzu nyeusi, aliyesimama mbele yao akiwa anafundisha.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi watano walioketi juu ya viti vya chuma, wakiwa wanasoma na kusubiria mwalimu aingie kwanza kuwafundisha.

Wanawake wawili wameketi katika sehemu ya ukumbi, wakiwa wanajisomea vitabu vinavyopatikana juu ya meza hiyo.

Ndani ya maktaba sehemu ya kujisomea, kuna wadada wawili wamekiti, wakiwa wanajisomea kwa kujadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga mchache, kuna wanawake walioshona nguo za vitenge za kupendeza, wameketi huku mmoja wao akiwa amesimama ubaoni akiwafundisha kusoma.

Ndani ya maktaba kubwa yenye mwanga wa kutosha. Kuna mwanaume mmoja mtu mzima kiasi, ameketi akiwa najisomea kitabu, akiwa mbele ya safu iliyopangwa vizuri.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wameketi ndani ya chumba. Wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kusoma na kujiongezea maarifa.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa walivyovishikilia mkononi.

Wanafunzi wa elimu ya kilimo wameketi katika sehemu ya nje, huku wamevalia barakoa. Wanamsikiliza mwalimu wao anaowaelezea jinsi kilimo kinavyofanya kazi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi dogo la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi wakiwa wanajisomea na kukumbuka waliyofundishwa.

Mwanafunzi binti, akiwa ameketi katikati ya darasa kwa tabasamu, akiendelea kusoma vitabu alivyovifungua na kuvipanga juu ya meza ya mbao.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume, kila mmoja ameketi juu ya kiti chake akiwa anachora juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya darasa lenye mwanga kidogo, kuna kundi la wanafunzi wadogo; wakiwa wanamsikiliza mwalimu mmoja mtu mzima, aliyeketi katikati yao.

Mwanamke mmoja mtu mzima yupo ndani ya darasa, na kakalia kiti na meza ya mbao akiwa anaandika kwa bidii yale anayoyasoma juu ya kitabu.

Wanawake wawili, wakiwa wametabasamu ndani ya darasa dogo, baada ya kufundishwa kujua kutumia programu mbalimbali za kwenye kompyuta na mwalimu wa kiume aliyesimama.

Ndani ya ukumbi mdogo kuna wakina mama wameketi wakiwa wanamsikiliza Kwa makini mwalimu au mtaalamu wa afya, aliyesimama mbele yao akiwa anafundisha.

Kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanafundishwa na vijana jinsi ya kutumia kompyuta mpakato walizozipanga vizuri mezani.

Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa ameketi peke yake ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kwa furaha mkononi mwake ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo yake.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna kundi la akina dada walioketi huku wakiwa wanafanya mitihani kwa kutumia penseli na makaratasi.

Ndani ya ukumbi mkubwa kiasi kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi, vijana kwa watu wazima, wameketi wengine wakiwa wanasomea kwa kutumia kompyuta na wengine madaftari yao.

Kundi la watu wameketi katika sehemu ya nje wakiwa wamekalia mkeka, kwa pamoja na umakini wanamsikiliza mwenzao wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Katika chumba ambacho kina mwanga hafifu, kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu wakiwemo watawa wa kike wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume.

Ndani ya darasa sehemu ya mwisho kabisa, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu na umakini mkubwa wakisikiliza wanachofundishwa na mtu mbele.

Ndani ya chumba hiki kinachofanana na ofisi kuna watu watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja, ambae ameketi akiwa ana waelekeza kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa, linalotumika kwa ajili ya kuwafunzia vijana na watu wazima jinsi ya kutumia kompyuta. Kuna kundi la wanafunzi walioketi na wengine wameinama.

Ndani ya darasa lenye rangi ya kijani, kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyesimama katikati akiwa anafundisha.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kiume, wamekaa kwa utulivu na kwa umakini mkubwa sana wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia kalamu wanayotumia kuandikia juu ya karatasi.

Ndani ya ukumbi unaoonekana kama ni sehemu ya kanisa kuna kundi la wanafunzi watu wazima na watoto walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza mafundisho.

Watu watatu wameketi katika sehemu ya wazi; wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume, wakiwa wanajisomea na kujadiliana ili kurimaisha uwezo wa kimasomo.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa somo la kompyuta amesimama, akiwa anawaelekeza wanafunzi wake watu wazima walioketi chini wakimsikiliza.

Ndani ya darasa hili dogo lililopakwa rangi ya njano, kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu kwa pamoja wanaandika yale ambayo mwalimu wao alikuja kuwafundisha.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wameketi katika sehemu ya darasa, wakiwa wanajisomea kitabu kikubwa, kinachopatikana juu ya meza pembezoni mwa kompyuta.

Ndani ya chumba kidogo kilichopakwa rangi ya njano. Kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea huku mwalimu akipita kukagua kazi zao.

Mwanaume mmoja ambaye ni fundi seremala, amesimama akiwa anawasomea maelekezo wanafunzi wake, jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao.

Ndani ya darasa hili kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa safi, kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima, wanaojadiliana masomo yao kwa utulivu mkubwa.

Wanawake watatu wameketi kwa utulivu katika sehumu ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa furaha, huku mikononi mwao kila mmoja akiwa ameshikilia penseli.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya ubao mweusi, huku mikononi mwake kashikilia kamba na mpira wa mfuko, akiwa tayari kuwaelekeza wanafunzi jinsi ya kufuma mipira.

Ndani ya chumba cha darasa kuna kikundi kidogo cha wanaume walioketi wakiwa wanamsikiliza mmoja wao anayewafundisha kwa kutumia kifaa cha kisasa alichokishika.

Ndani ya darasa mwishoni kuna kundi la wanaume walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa ama kuelezewa na mtu aliyesimama mbele yao.

Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa kaketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku mkononi mwake kashikilia cheti cha kuhitimu kilichochapishwa vizuri juu ya karatasi jeupe.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi waliovalia fulana zenye rangi nyeupe, wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanasubiria mwalimu aingie.

Kundi la watu wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kwa pamoja wanawake kwa wanaume wanapiga makofi baada ya kupewa mafunzo mbalimbali.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wa jinsia ya kike, mabinti na wanawake wakubwa, wakiwa wote kwa pamoja wamejumuika kwaajili ya swala la kujisomea na kufundishwa.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima, wamesimama huku wamevalia majoho yao yenye rangi nyeusi na fulana za bluu, wakiwa wanapokea cheti cha kumaliza masomo.

Kundi la wakina mama na binti mmoja mdogo, wameketi mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, wakiwa wanaelimishana na kujadili mambo mbalimbali.

Kundi kubwa la wananchi wa jinsia ya kike na kiume. Wameketi juu ya nyasi za rangi ya kijani katika sehemu ya nje, huku wanamsikiliza mtu aliyesimama katikati.

Wanafunzi watu wazima waliohitimu wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyesi na fulana za bluu, kwa furaha wanapokea cheti kutoka kwa mkufunzi wao.

Kundi la watu wameketi sehemu ya nje, karibu na makazi ya watu, watu wazima kwa vijana, waliokalia mkeka, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye madirisha yaliyowazi kuna mwanamama mmoja akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu katika mkono wake alichokipokea baada ya kuwekeza juhudi.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa, wametulia kwa utulivu mkubwa na umakini wakiwa wanasikiliza kinachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili kubwa lililojengewa vizuri kwa matofari ya rangi nyekundu. Kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakisikiliza elimu wanayopewa.

Ndani ya darasa hili kubwa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu katika sehemu zao kila mtu akiwa anajisomea.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo nyeusi, anamfundisha mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa, jinsi ya kuandika herufi mbalimbali katika ubao.

Kundi la vijana wamesimama ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili safi na lenye rangi ya kupendeza kundi kubwa la wanafunzi, watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wametulia kila mmoja akifanya kazi zake kwa umakini.

Ndani ya sehemu ya chumba kuna watu watatu wakiwa kwa pamoja wanaangalia kitu kwenye kompyuta mpakato kinachowasaidia kuimarisha na kuwaongezea maarifa.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama maabara chenye mwanga hafifu, wanafunzi wenye jinsia ya kike na ya kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza wanayofundishwa.

Kundi la wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume wenye rika sawa, wamekusanyika katika sehemu ya darasa, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali,

Katika sehemu ya wazi, kuna watu watatu wakiwa wanashona nguo, na mmoja kati yao anajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine hii ya kisasa.

Vijana wadogo kwa wakubwa wameketi katika sehemu ya chumba kwapamoja wanamsikiliza mwanaume mmoja mtumzima anaye waelekeza jambo fulani.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kuna kundi la watu wazima; vijana kwa wazee wa jinsia ya kiume, wakiwa wanaandika kwa zamu juu ya karatasi jeupe.

Mwanamke mmoja mtu mzima wa jamii ya kimasai, amesimama mbele ya darasa karibu na ubao wenye rangi nyeusi, ukiwa umeandikwa maneno kwa chaki nyeupe akisoma maneno.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna wanawake wawili, mmoja akiwa ameshikilia kitabu na mmoja akiwa anamuelezea jinsi ya kusoma maneno mbalimbali yanayopatikana hapo.

Ndani ya darasa hili, ambapo wanafunzi watu wazima wameketi kwa makundi, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali ili kupeana elimu.

Mwanaume mmoja ambaye ni mwalimu, kasimama mbele ya ubao mweusi, huku mikononi mwake kashikilia kamba na mpira mfuko akitoa mafunzo vitendo ya jinsi ya kutengeneza.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna kundi dogo la wanafunzi watatu walioketi pembezoni mwa meza, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anawaelekeza.

Katika hema kuna kikundi cha wamama walioketi kila mmoja akiwa amebeba mtoto wake, wanamsikiliza kwa makini mtaalamu wa afya wa tiba kwa mama na mtoto.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna kikundi cha watu wazima walioketi pembezoni mwa meza, wakiwa wanaelimishana mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima walioketi kwa utulivu. Mwanamke kwa mwanaume wakiwa wanatoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima waliowazunguka.

Katika sehemu ya shamba, wanafunzi wa elimu ya kilimo wameketi juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele ya akiongea.

Ndani ya nyumba hii kuna chumba ambacho watu wazima na vijana wamejikusanya huku wamekalia viti vya plastiki vya bluu, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi watano walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsubiria mwalimu aingie ili aendelee kuwafundisha kwa kutumia ubao mweupe uliopo mbele.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi walioketi na wengine wamesimama, huku mwalimu akiwa anawafundisha jinsi ya kutumia kompyuta.

Watu wazima wanaume wameketi ndani ya darasa dogo, wakiwa wanafanya kazi zao na kuandika vitu mbalimbali, kwa kutumia kalamu na karatasi zilizopo juu ya meza.

Watu wazima watatu wa jinsia ya kike wameketi na wanashirikiana kwa pamoja kujisomea, kila mmoja mkononi mwake ameshikilia penseli ya rangi ya njano.

Katika ukumbi unaotumika na watu wazima kwa ajili ya kujifunzia vitu mbalimbali na kufanyia shughuli kama semina na mikutano, umepambwa vizuri na mbele yao kuna mtu anaeongoza shughuli hii.

Katika sehemu ya ukumbi wa nyumba kuna watu wa dini ya kiislamu, waliovaa mavazi ya kujisitiri wamekaa wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliesimama, anayewafundisha.

Kundi la watu limeketi katika sehemu ya nje juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanaume, wengine wamesimama na kwa mbali wengine wameketi. Kwa pamoja wanamwangalia mwalimu anayeandika kwa kutumia kalamu.

Wakina mama walioketi juu ya viti vya plastiki na binti mmoja mdogo, wanajadiliana masuala mbalimbali huku nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi.

Ndani ya ukumbi ama darasa, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike waliosimama kwa mstari, kila mmoja akiwa ameshikilia ramani mkononi mwake iliyochorwa vizuri juu ya vitabu.

Mtu mzima mmoja amekaa kwa utulivu, akiwa anajisomea vitabu ambavyo vipo ndani ya maktaba, iliyopangwa vitabu hivi kwenye rafu ya rangi nyeusi.

Wanaume wawili watu wazima wamesimama juu ya nyasi za rangi ya kijani, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu, akimsomea mwenzake kwa sauti kubwa.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume aliyeketi mbele kabisa ya darasa, akiwa katika wimbi la mawazo, huku nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine walioketi wanaoendelea kujisomea.

Katika sehemu ya shamba, yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mwalimu wa kilimo wa jinsia ya kike amesimama, akiwa anawafundisha wanafunzi waliopo mbele yake.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa kuna wanafunzi wa kiume watatu walioketi kwa utulivu, huku mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anawafundisha jinsi ya kutumia kompyuta.

Binti mmoja alievalia nguo nyekundu ameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha akiwa anajisomea kitabu kilichopo juu ya meza.

Mabinti wawili wameketi katika sehemu ya maktaba; wakiwa wanajisomea vitabu mbalimbali na wanatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kuwasaidia kuelewa.

Ndani ya darasa dogo liliyopakwa rangi nzuri ya njano, kundi la watu wamekaa wakisikiliza kile ambacho mwalimu wa jinsia ya kike anachowafundisha.

Watu wazima wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi lenye miti mingi yenye vivuli vya kutosha, wakiwa wanapokea maelekezo kutoka kwa mwanaume mmoja aliyesimama katikati.

Ndani ya darasa hili lililojengwa kwa matofali ya kuchomwa ya rangi nyekundu, kundi la watu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishwa na watu waliosimama mbele yao.

Ndani ya ukumbi mkubwa ama darasa, kuna kundi la wanafunzi waliokaa tofautitofauti, wakiwa wanajadiliana na kupanga jinsi watakavyowasilisha kazi zao.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi waliovalia fulana za rangi nyeupe zinazofanana, wakiwa wanajisomea na wengine wanasubiri mwalimu aingie na kufundisha.

Ndani ya darasa hili lililo pakwa rangi nzuri, kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanaandika yale wanaofundishwq na mwalimu aliesimama mbele.

Kundi la wanafunzi waliovalia majoho, wamesimama katika eneo la nje; wakiwa wanapiga picha ya pamoja baada ya kuhitimu masomo yao.

Ndani ya darasa la kisasa kuna kundi la watu wazima walioketi kila mmoja katika sehemu yake wakiwa wanajisomea kwa utulivu na wengine wanaandika mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume walioketi kwa utulivu juu ya madawati. Wengine wanajisomea na wengine wakisubiri mwalimu aingie.

Mwalimu wa somo la kilimo wa jinsia ya kike, amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi waliosimama mbele yao, jinsi ya kuongeza kilimo cha mazao.

Ndani ya darasa dogo lenye madawati ya mbao, kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anafanya kazi yake na kujisomea.

Ndani ya darasa ama ukumbi mkubwa watu wametulia wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja aliyesimama mbele yao, akitoa elimu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume wamekaa juu ya madawati yao, huku wanamsikiliza mwalimu aliyesimama nyuma yao.

Ndani ya darasa, lenye kuta chakavu. Kuna kundi la wanafunzi wachache, wakubwa kwa wadogo. Walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa makini, wanachofundishwa.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, likiwa limepambwa vizuri na mbele yao kuna mtu mmoja akiwa anawafundisha.

Ndani ya ukumbi wa darasa kuna wanaume wawili mmoja amechuchumaa na mwingine amepiga magoti wakiandaa wasilisho lao la kielimu lenye karatasi nyeupe.

Wanawake watatu wameketi katika sehemu ya darasa wakiwa wanasoma kwa pamoja na kuelekezana ili kuhakikisha kila mmoja wao anaelimika na kupata maarifa.

Katika ukumbi unaoashiria ni sehemu katika kanisa, kuna kundi kubwa la watu, watoto, vijana na watu wazima walioketi wakipokea mafundisho.

Wanawake watatu wameketi kwa pamoja, huku wakiwa wanasoma na kujadiliana mambo mbalimbali na mikononi mwao wameshikilia kalamu aina ya penseli zenye rangi ya njano.

Ndani ya darasa lililoezekwa vizuri kwa bati, kuna mwalimu aliyesimama wa jinsia ya kiume, akiwa anawaelekeza wanafunzi wake jinsi ya kusoma na kuandika.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kike anapita katikati ya darasa akiwa anafundisha kwa sauti wanafunzi wake walioketi kwa utulivu juu ya madawati wakimsikiliza.

Watu wazima wa rika tofauti vijana na wazee, wameketi katika chumba kimoja, wakimsikiliza mzee akiwa anawafundisha huku ameinama.

Wanafunzi wakiwemo vijana na watu wazima, mmoja wao ameketi akiwa anafikiria ili aweze kukumbuka yale ambayo ameyasoma na yamsaidie.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna mwanamke mmoja mtu mzima kiasi, amekaa na kwa umakini na bidii anaandika maneno yale anayosoma kutoka kwenye kitabu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha likiwa na rangi ya njano, wanafunzi wameketi wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu wao anawaelekeza.

Binti mdogo aliyevalia nguo za rangi mchanganyiko kama vile nyekundu, nyeusi na nyeupe ameketi katikati ya darasa huku amefungua vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Katika sehemu yenye ukumbi mkubwa na mwanga wa kutosha. Kundi kubwa la wanafunzi watu wazima, wameketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa makini, mtu ambaye anawafundisha.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya njano, linalotumika kuelimisha watu wazima katika jamii, kuna kundi la vijana na watu Wakubwa, wameketi kwa utulivu.

Mwalimu wa somo la kilimo wa jinsia ya kike aliyevalia kofia, amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi wanao mwangalia, jinsi ya kuongeza mazao.

Watahiniwa wamesimama wakiwa wamevalia majoho ya rangi nyeusi, kofia nyeusi na fulana za bluu. Wanapokea cheti chao cha kuhitimu baada ya kufaulu masomo.

Ndani ya sehemu ya darasa hili, kuna mabinti watatu walioketi huku wamevua barakoa, kwa makini wanasikiliza kile ambacho wanaelekezwa na mtu mbele yao.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana walioketi kwa furaha, huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono kana kwamba kuna maswali angependa kuuliza.

Ndani ya ukumbi huu wenye mwanga wa kutosha na hewa safi inayopita kupitia madirisha makubwa, wanafunzi mbalimbali wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa lenye kuta zilizochakaa mwalimu mmoja aliyevalia fulana nyeupe yenye maandishi, amesimama akiwa anaendelea kutoa elimu kwa watu wazima walioketi.

Ndani ya darasa kubwa kiasi la wanafunzi wa jinsia ya kike, walioketi kwa utulivu, wakisubiri mwalimu anayepita aanze kuwaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa hili dogo kuna watoto na vijana walioketi kwa utulivu, juu ya viti na meza wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu wa jinsia ya kiume aliye simama mbele.

Ndani ya ukumbi ama darasa, kuna kundi la watu waliosimama kwa pamoja, wanamsikiliza mwalimu na kumuangalia akiwa ameinama, anaandika maandishi katika karatasi jeupe.

Ndani ya darasa hili ambapo wanafunzi hulitumia kwa ajili ya kujifunza kujua kompyuta, kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume.

Ndani ya darasa hili ambapo wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu mtu mzima kidogo aliyeketi katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa, kuna wanafunzi watu wazima, kila mmoja ameketi juu ya dawati katika sehemu yake, wanafanya mtihani wao kwa utulivu kwa kutumia kalamu.

Ndani ya ukumbi ama darasa, kuna makundi mawili ya vijana na watoto walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali.

Wahitimu elimu ya watu wazima, wamesimama mbele ya hema wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, wanapokea cheti chao cha kuhitimu kutoka kwa mwalimu aliyevalia pia joho.

Ndani ya darasa dogo kuna watu wengi walioketi ambao ni wanafunzi na walimu. Kwa pamoja wanamsikiliza mwenzao aliyevalia vazi aina ya suti akijibu swali.

Mwanaume mmoja mtu mzima, ameketi juu ya dawati na kwa umakini mkubwa mno anafanya kazi yake kwa kutumia penseli na daftari alizoshikilia mkononi juu ya dawati.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima, waliovalia fulana zenye rangi nyeupe za saresare, wakiwa wameketi juu ya madawati kwa ajili ya kuanza kujisomea.

Ndani ya darasa hili lililochakaa likiwa na madirisha madogo wanafunzi watu wazima kwa watoto wameketi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya ukumbi huu kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana na kuelimishana juu ya masuala mbalimbali.

Ndani ya maktaba kubwa yenye mwanga wa kutosha, mwanaume mmoja mtu mzima ameketi kwa utulivu na ukimya akiwa anajisomea kitabu, huku nyuma yake kukiwa kuna rafu iliyopangwa vizuri.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana na wengi wao wakitumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi huu, kuna kundi kubwa sana la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu na wote kwa pamoja wakiwa wanasoma na kusikiliza kinachofundishwa na mtu.

Ndani ya ukumbi huu, kuna kundi dogo la watu wakiwa wameizunguka meza wengine wamekaa na wengine wamesimama, wakipeana elimu na kukuza maarifa.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi wakiwa wanajisomea na wengi wao wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu.

Ndani ya darasa linaliotumika kwa ajili ya kujifunzia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, mabinti na mmama mmoja. Huku mwalimu akisimama kuwaelekeza.

Katika sehemu ya nyumba kuna kundi dogo la watu wazima, vijana na watoto walioketi juu ya viti vya plastiki vya bluu, wakiwa wanajadiliana mambo kadha wa kadha.

Ndani ya darasa dogo, kuna watu wazima ambao ni wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya wazi kuna wanaume wawili watu wazima wamesimama juu ya nyasi fupi za rangi kijani kibichi, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu.

Ndani ya darasa ama chumba au ukumbi, kuna mabinti wanne wanafunzi wamesimama kwa mstari, kila mmoja akiwa ameshikilia kitabu ambacho kimechorwa ramani.

Ndani ya darasa, kuna wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anachora juu ya karatasi kubwa jeupe.

Mwanafunzi binti amesimama kwa tabasamu katikati ya darasa, huku mkononi mwake akiwa ameshikilia kompyuta mpakato anayotumia kusomea.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu juu ya dawati lake akiwa anawaza vitu mbalimbali. Huku nyuma kukiwa na kundi la watu wengine, ambao wanaendelea kujisomea.

Ndani ya darasa hili kuna watu wakiwa wamesimama na mmoja ameinama; wote wa kiume, wakiwa wanamuangalia aliyeinama, akiandika maneno machache kwenye karatasi.

Ndani ya darasa dogo kuna wakina mama sita walioketi kwa utulivu wakiwa wanafundishwa na kupewa elimu ya watu wazima iliwaweze kujua kusoma na kuandika vizuri.

Ndani ya chumba kinachotumika kufundishia wanafunzi jinsi ya kutumia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi akiwemo mwanamke, wakiwa wanaendelea na zoezi la kujifunza.

Wanawake wawili mmoja kijana na mwingine umri mkubwa, mmoja akiwa ameshika kitabu, na mwingine akiwa anamwelekeza jinsi ya kusoma maneno magumu yanayopatikana humo.

Ndani ya darasa hili kubwa ama ukumbi kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi, watu wazima kwa watoto. Wengine wamesimama na wengine wameketi wakiwa wanaandaa kazi zao kwa ajili ya kuziwasilisha.

Kundi la watu wameketi karibia na makazi juu ya mkeka uliotandikwa chini, wakiwa wanamsikiliza mwanamke mmoja aliyesimama pembezoni mwa darasa.

Ndani ya darasa hili, lenye kuta zilizo chakaa, kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa watoto. Wamekaa kwa utulivu mkubwa, wakiwa wana msubiria mwalimu.

Ndani ya darasa ama ukumbi kuna kundi la wazee, vijana na watoto waliokusanyika ili kusaidiana kupeana maarifa mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu uliopakwa rangi za kijani na bluu, kuna kundi la wanafunzi waliosimama kwa mstari, kila mmoja akiwa ameshikilia cheti mkononi mwake cha kuhitimu.

Ndani ya chumba hiki kuna kundi la wasichana na mabinti, ambao wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia uzi na sindano, kushonea vitambaa vya nguo.

Ndani ya darasa mwanadada mmoja amebebelea mtoto wake kwa kanga mgongoni, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa kwa karatasi nyeupe na kalamu ya rangi ya bluu.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mmoja wao aliyekaa katikati akishika kifaa cha kisasa.

Wanafunzi watatu, wameketi ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zenye rangi nyeupe mbele yao.

Kundi la watu waliovalia sare wamekati katika viti vya plastiki sehemu ya nje, wote wakiwa wanaangalia kile ambacho wenzao wanaandika kwenye ubao.

Ndani ya chumba chenye mwanga hafifu kuna wanafunzi ambao ni watu wazima, wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanasikilizana baada ya kujadiliana.

Mwalimu mmoja fundi selemala anawasomea wanafunzi wake vipimo na anavyotaka vitu ambavyo wanavitengeneza viwe baada ya matengenezo.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya ubao, huku mkononi mwake ameshikilia vifa vya kufumia mpira kwa ajili ya kufundisha kwa vitendo.

Ndani ya sehemu ya chumba kuna watu watatu walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaelekezwa jambo na mmoja wao wa jinsia ya kiume aliyeketi katikati yao.

Ndani ya kundi kuna makundi tofauti tofauti ya watu wazima, waliosimama wakiwa wanajadiliana na kuandaa uwasilishaji wa kazi yao iliyoandikwa kwenye makaratasi.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi wakiwa wanasoma kitabu aina ya biblia kilichopo juu ya meza, wakiangalia vifungu mbalimbali na kuvichanganua.

Ndani ya chumba ambacho kina vifaa viitwavyo kompyuta, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, kila mmoja wao akiwa anajifunza kutumia kompyuta.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna wanaume wawili wanaowasilisha na kuandaa kazi yao kwa njia ya karatasi na majani ya rangi ya kijani kibichi; wakiwa wanaendelea kuiandaa.

Ndani ya ukumbi ama darasa, kuna makundi mawili ya wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana masuala ya masomo.

Mwanafunzi mmoja kijana wa jinsia ya kiume, amekaa akiwa anakumbuka yale ambayo mwakimu ametoka kuwafundisha, nyuma yake kuna wanafunzi wengine wakiwa wanajisomea.

Katika sehemu ya wazi ya majengo kuna kundi dogo la wanafunzi vijana, wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ya kusaidiana.

Ndani ya chumba cha darasa ama ukumbi kuna watu watatu wa jinsia ya kiume ikiwemo mzee mmoja anayeandika maneno machache juu ya karatasi nyeupe.

Ndani ya darasa hili dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kikundi cha watu wazima walioketi kwa utulivu wakitumia kompyuta mpakato wakiwa wanajadiliana vitu tofauti.

Wakina mama waliobeba watoto wameketi ndani ya hema. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtaalamu wa afya ya watoto na wazazi akiwa anawaelimisha kwa elimu.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi na mwalimu mmoja wa jinsia ya kike wakiwa wamemzunguka wakiangalia anachofanya kupitia kompyuta mpakato.

Katika ukumbi mkubwa, kuna kundi la watu wazima walioketi huku wamevalia fulana za rangi nyekundu, kwa pamoja wanamsikiliza mmoja wao anayefundisha mbele.

Wanaume wawili; mmoja amechuchumaa na mwingine amepiga magoti, wakiwa wanaandaa kazi yao ambayo wataiwasilisha mbele ya wenzao na kutoa elimu na maarifa mbalimbali.

Watu watatu wameketi katika sehemu ya uwazi, huku juu ya meza yao kukiwa na vitabu na makaratasi mbalimbali, ambayo wanaendelea kuyajadili.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wa rika tofauti kila mmoja akiwa anapiga makofi.

Ndani ya darasa, mwalimu mmoja kijana aliyevalia nguo nyeusi. Amemsimamia mwanafunzi wake, mwanamke mtu mzima, anayetumia chaki kuandika ubaoni.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna wanafunzi waliosimama, wakiwa wamevalia sare wanapata mafunzo ya vitendo, ya jinsi ya kutengeneza mashine zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba kimoja chenye mwanga wa kutosha huku mmoja wao akishikilia kitabu na huyu mtu mzima akiwa anamfundisha kwa kumuelekeza jinsi ya kusoma.

Ndani ya darasa hili kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kufanya kazi za mikono zitakazo wasaidia baadae.

Katika sehemu ya chumba kuna vijana wa nne wa jinsia ya kiume wanashauriana na kufundishana vile vitu vilivyoandikwa kwenye karatasi iliyobandikwa ukutani.

Ndani ya darasa dogo, ambalo limepangwa vitabu nyuma yake, kuna kundi la wanafunzi; wakubwa kwa watoto, wakiwa wanafundishwa na mwalimu mmoja wa kiume aliyevaa nguo nyeusi.

Ndani ya darasa hili, ambapo kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walioketi juu ya madawati, wamekaa kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa.

Watu wanne wamesimama katika sehemu yenye uwazi, wakiwa wanatumia mashine maalumu kutengeneza vifaa mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza ya mbao mbele yao.

Ndani ya darasa hili, kuna watu wazima na vijana wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume kwa pamoja, wengi wao wakiwa wanapiga makofi baada ya kufundishwa.

Katika darasa lenye mwanga hafifu, kuna wanafunzi watatu vijana wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu mwanamama aliyeinama akiwa anawaelekeza masomo.

Ndani ya chumba kinachopatikana kwenye nyumba, kuna kundi la watu waliozunguka kwa kuketi kwenye viti vya plastiki vya bluu, wakiwa na kikao kidogo kwaajili ya kujadiliana.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kimepakwa vizuri rangi ya bluu na nyeupe, wanafunzi watatu wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, wameketi wakiwa wanatumia kompyuta.

Ndani ya darasa hili, ama ukumbi, kuna mabinti wanne wanafunzi waliosimama kwa tabasamu, kila mmoja akiwa ameshikilia kitabu kilichochorwa ramani.

Ndani ya darasa hili kuna kijana wa wawili, mmoja akiwa anaandika kwenye kipande cha karatasi kilichopo mkononi na mwingine anaandika kwenye ubao uliopo ukutani.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi, watu wazima na vijana wanaomsikiliza mwalimu mzee akiwafundisha jambo kwa kutumia kalamu kubwa yenye wino mwingi.

Wanafunzi wa kilimo, wameketi kwa utulivu kandokando ya shamba la mimea ya mahindi, wakiwa wamekalia viti vya plastiki, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama.

Ndani ya ukumbi wa nyumba, kuna kundi dogo la watu wa jamii ya Kiislamu, wakiwa wanafundishana na kuelezana mambo mbalimbali ya kuimarisha imani zao.

Ndani ya darasa dogo liliopakwa rangi ya njano, mwalimu anapita kwenye madawati ya mwanafunzi mmoja mmoja akiwa anawaelekeza kwa ukaribu zaidi.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa utulivu; kila mmoja akiwa anasikiliza anachofundishwa.

Ndani ya darasa kubwa sana, kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu na ukimya, wakiwa wanajisomea na wengine wakiandika mambo mbalimbali kwenye madaftari.

Wakina mama wanne waliovalia mavazi ya kitenge, watatu wakiwa wanamsikiliza mwenzao aliesimama mbele ya ubao akiwa anawafundisha kuandika maneno mbalimbali kwa chaki.

Katika sehemu ya chumba kundi la watu wakina mama na wanaume wamekalia viti vya plastiki, wakiwa wanapeana taarifa mbalimbali zinazohitajika.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya njano mwalimu wa kiume aliyetoka kuandika kwenye ubao mweupe anapitia kazi za wanafunzi wake walioketi juu ya madawati.

Ndani ya chumba ama ukumbi, kundi la watu wazima wa jamii ya kiislamu, wakiwa wameketi na mmoja amesimama huku akiwa anawaelekeza.

Ndani ya darasa dogo kuna kikundi, cha watu wazima wanawake na wanaume wa rika tofauti. Wameketi kwa utulivu kwa pamoja wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa moja lenye rangi nzuri nyeupe na bluu, kuna kundi la vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza namna ya kutumia kompyuta.

Kundi la watu wameketi kwa utulivu ndani ya sehemu ya darasa wakiwa wanajadiliana na kuelimishana juu ya mambo mbalimbali ya muhimu kwenye maisha yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, mwalimu wa jinsia ya kike akisoma kwa sauti kwenye kitabu alichokishika na wanafunzi wanasikiLiza kwa makini juu ya madawati yao.

Kundi la watu wazima wamekaa katika sehemu ya wazi ya miti na vivuli vyake, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtu mmoja aliyesimama katikati ya uwazi.

Ndani ya darasa, kuna wanafunzi wa kiume walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mmoja wao anayewafundisha kwa kutumia mashine ya kisasa aliyoishikilia mkononi

Katika muendelezo wa juhudi za kuelimisha watu wazima katika jamii, mwalimu huyu wa jinsia ya kiume, anawafundisha watu wazima wanawake walioketi kwa utulivu.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna makundi ya wanafunzi; wengine wakiwa wanatumia kompyuta na wengine wamekusanyika ili kuelimishana na kujadiliana vitu mbalimbali.

Mwalimu mmoja fundi seremala wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa ana wasomea maelekezo wanafunzi wake, wanaojifunza kutengeneza samani mbalimbali za mbao.

Ndani ya darasa kubwa sana, kundi la wanafunzi wengi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea na wengine wakiwa wanaandika vitu mbalimbali ambavyo wangependa kukumbuka.

Binti mmoja akiwa amevalia nguo za kupendeza, ameketi katikati ya darasa, huku amefungua vitabu vyake kwa ajili ya kujinoa kielimu na kimasomo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga kiasi kuna watoto wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu wakitazama mbele ambapo mwalimu mrefu kasimama kufundisha.

Wanafunzi wa somo la kilimo waliovalia barakoa, wameketi pembeni ya mimea ya mahindi. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha mbele yao.

Ndani ya sehemu hii ya chumba cha darasa, kuna mabinti watatu wamekaa kwa utulivu mkubwa, huku wamevua barakoa zao wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa.

Ndani ya darasa linalotumika kama maabara lenye mwanga hafifu. Kundi la wanafunzi wa jinsi ya kike na kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiiliza mwalimu mbele yao,

Ndani ya ukumbi wa chumba kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia na kujifunza kompyuta, watu wazima wachache wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anajifunza kutumia kompyuta.

Katika sehemu ya darasa kuna watu wazima wawili, wanaume waliovalia nguo nyeusi na juu ya meza kuna biblia ambayo wanatumia kuisoma na kuchambua vifungu vyao.

Ndani ya darasa ama kumbi kubwa, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana mambo tofautitofauti, ili kuongezeana maarifa

Mwanamke mmoja mtu mzima ameketi katika sehemu ya wazi mbele ya pikipiki akiwa anajifunza kusoma kwa kutumia kitabu cha watoto kilichochorwa picha na maandishi.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi la watu wazima na vijana walioketi juu ya viti vya plastiki, huku wamefungulia madirisha wakiwa wameficha.

Kundi la wananchi wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika sehemu ya wazi yenye nyasi za kijani, wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyesimama katikati yao.

Ndani ya chumba ama ukumbi, kuna kundi la wazee waliosimama na kwa pamoja wakiwa wanacheza, ili kuhakikisha miili yao na kuwa na afya ya kutosha.

Katika ukumbi unaotumika kwa ajili ya mikutano, semina ama masomo, kuna kundi kubwa la watu wazima, vijana na watoto waliokalia viti vya plastiki na mkeka.

Ndani ya chumba kuna mwalimu anayefundisha watu wazima, amesimama akiwa anawaelekeza wakina mama wawili walioketi mbele kabisa ya darasa hili.

Ndani ya darasa kuna vijana wawili wa jinsia ya kiume, mmoja wao akiandika jambo juu ya daftari na mwingine akiwa anapanga maneno hayo kwenye ubao mweupe, ulioandikwa kwa maandishi mekundu na bluu.

Ndani ya darasa lenye kuta za rangi ya njano, mwalimu mmoja aliye valia fulana nyeupe anapita katikati ya wanafunzi wake walioketi, akiwa anafundisha na kuwa elimisha.

Ndani ya darasa ama chumba, Kuna watu watatu walioketi. Mwanaume mmoja anawafundisha wanawake jinsi ya kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna kundi la wanafunzi wazee walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, mwanamke.

Ndani ya darasa hili kubwa na lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wamekaa kimakundi makundi kila mmoja akiwa anasaidia na wenzake kujadiliana kuhusu masomo yao.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutunzia kompyuta, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike walioketi, wakielekezwa na mwalimu aliyesimama jinsi ya kutumia kompyuta hizo.

Kundi la watu wengi wameketi katika sehemu ya nje; yenye miti mirefu yenye vivuli, juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanasikiliza mtu aliyesimama katikati.

Katika sehemu ya wazi kuna vijana wanne, waliosimama kwa pamoja, wakiwa wanatengeneza vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwa kutumia mashine za kisasa.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya kupendeza ya njano, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanaandika yale ambayo wanafundishwa na mwalimu.

Katika sehemu ya chumba kuna watu watatu walioketi kwa utulivu ndani, wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja anayewafundisha jinsi ya kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa mwanamama mdogo, aliyembelea mtoto wake mgongoni, yupo mbele ya ubao uliobandikwa makaratasi makubwa na kuandikwa kwa maneno ya rangi ya bluu anasoma.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anafundisha kundi la kinamama walioketi kwa utulivu.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia kanzu, amesimama mbele ya darasa lililojaa wanafunzi wachache, watu wazima na watoto wakiwa wanamsikiliza.

Binti mmoja akiwa ndani ya maktaba yuko anachagua vitabu kutoka kwenye rafu iliyopangwa kundi la vitabu, vyenye majalada ya rangi tofautitofauti.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, kuna kundi la vijana na watu wazima wakiwemo watawa, wakiwa wanamsikiliza Mzee mmoja aliyekaa katikati yao.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, kwa furaha kubwa amesimama mbele ya ubao huku mikononi mwake ameshikilia kamba, na mpira wa mfuko akiwa anawafundisha wanafunzi kwa vitendo.

Mwalimu mmoja ambaye pia ni fundi seremala wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anasoma maelekezo na kuelekeza, wanafunzi jinsi ya kutengeneza samani za mbao mbalimbali kwa vipimo sahihi.

Vijana watatu wameketi katika sehemu ya chumba, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali vya kimasomo na nyuma yao kuna viti vingi vilivyopangwa vizuri na bango.

Ndani ya darasa hili kubwa, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu sana wakiwa wanasikiliza kwa furaha, huku mmoja amenyoosha mkono wake.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la kina mama walioketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta kwa usimamizi wa mwalimu wa jinsia ya kike.

Wanafunzi waliovalia fulana za rangi nyeupe, wameketi ndani ya darasa la kutoa elimu kwa watu wazima, wakiwa wanasubiria mwalimu apate kuingia.

Wanafunzi wa somo la kilimo, wameketi karibia na shamba la mahindi juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna mabinti wanne waliosimama kwa mstari na kwa tabasamu, kila mmoja ameshikilia kitabu na karatasi iliyochorwa ramani ya Afrika.

Ndani ya darasa hili kuna kundi kubwa la watu wazima na vijana, wa kijinsia kike na kiume, wakiwa wanapiga makofi baada ya kufundishwa na mwalimu waliopo mbele.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha unao penyeza, kupitia madirisha makubwa. kuna makundi ya wanafunzi watu wazima wanaosoma kwa kujadiliana.

Mbele ya darasa na nyuma ya ubao mweusi, kuna mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa ameshikilia mkononi kamba na mpira wa mifuko, akifundisha kwa vitendo jinsi ya kutengeneza.

Ndani ya chumba kikubwa sana chenye mwanga wa kutosha unaopita madirishani, kuna wanafunzi na watu wazima walioketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kikundi cha watu wazima na vijana, ambao wameketi na wengine wamesimama, wakiwa wanatumia kompyuta na simu kujadiliana na kubadilishana mawazo.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama upande wa mbele wa darasa akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi namna ya kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu mkubwa, huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Kundi la wanafunzi vijana, wameketi katika eneo la nje, wakiwa wanajadiliana mambo tofautitofauti ili kuweza kuimarisha maarifa yao.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi za kupendeza za bluu na nyeupe, kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja vijana wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi watano vijana na watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wanaojadiliana.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna vijana waliovalia sare, wakiwa wamesimama kila mmoja akiwa anajifunza kwa vitendo, jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme.

Ndani ya chumba hiki kidogo chenye kuta zilizopakwa rangi ya bluu, kuna kundi la wanafunzi vijana waliojumuika kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa hili kuna akina mama wawili wakiwa ndani ya maktaba, mmoja akishikilia kitabu na mwingine akiwa anamsaidia kusoma maneno.

Kundi la wanafunzi watatu, wameketi katika sehemu ya wazi, wakiwa wanasoma kwa kujadiliana katika eneo lenye nyasi fupi na upepo.

Ndani ya maktaba, yenye vitabu vingi sana vya rangi tofauti na majalada, vilivyopangwa juu ya rafu. Mwanamke mmoja amesimama akijichagulia kitabu anachopenda kwenda kusoma.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, walioketi kwa utulivu na mwanamume mmoja mtu mzima sana akiwa anawafundisha kwa kutumia karatasi.

Wanafunzi watatu wameketi katika sehemu ya chumba, wanafunzi hawa ni vijana wa kiume, wakiwa wanajadiliana masuala ya kielimu pamoja na kuimarisha maarifa.

Katika sehemu ya darasa kuna wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi wakiwa wanaombelea kitabu cha aina biblia kilichopo juu ya meza.

Watu watatu wameketi katika sehemu ya nje, wawili wa jinsia ya kike na moja ya kiume, wakiwa wanajadiliana masomo yao ili kukuza uelewa katika masomo.

Ndani ya darasa kubwa, lenye mwanga wa kutosha. Kuna kundi la watu wanaume kwa wanawake, walioketi kwa utulivu na furaha, wakitumia kompyuta kujisomea.

Binti mmoja mdogo ameketi katikati ya darasa, huku amevalia nguo nyekundu, nyeusi na nyeupe, akiwa anajisomea vitabu.

Ndani ya sehemu ya chumba kuna watu watatu walioketi, wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, anayewaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, kuna makundi ya watu wazima walioketi na wengine wanajisomea, huku kundi la mwanzo wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ili kukuza uwezo wao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna binti mmoja aliyesimama katikati ya darasa hili, akiwa anatumia kompyuta mpakato inayomsaidia kusoma masomo yake.

Ndani ya darasa linalotumika kama maabara, kuna kundi kubwa la wanafunzi vijana walioketi kwa utulivu, wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanafundishwa na mwalimu.

Katika ukumbi, mbele kukiwa na kijana mmoja anayepokea cheti chake cha kuhitimu masomo, kutoka kwa walimu wa jinsia ya kiume waliovalia mavazi ya suti.

Ndani ya darasa hili safi na lenye rangi ya kupendeza. Kundi la kina mama na kina baba, kila mmoja amejiinamia akiwa anaandika maelezo anayopewa.

Ndani ya darasa hili kuna watu wazima, wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee waliotulia kwa utulivu mkubwa wakisubiri mwalimu aingie kuwafundisha.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kundi la wanafunzi na walimu, wote watu wazima walioketi wakimsikiliza mtu mmoja aliyesimama akijibu swali.

Ndani ya darasa dogo kundi la vijana wenye rika sawa wa jinsia kike na kiume, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajadiliana ili kuongeza uwezo wa kimasomo.

Kundi la wanafunzi vijana, waliyosimama ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mmoja mtu mzima, aliye simama mbele yao akifundisha.

Kundi la kina mama wakiketi ndani ya darasa pamoja na binti mdogo kwa pamoja wanajadiliana huku nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa chaki.

Watu wazima wameketi katika sehemu ya nje yenye kivuli cha miti mirefu juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanasikiliza anachoongea mtu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya chumba kilicho pakwa rangi za kupendeza za bluu na nyeupe kuna kikundi cha wanafunzi watatu walioketi ndani ya darasa hili kujifunza kutumia kompyuta.

Katika sehemu ya wazi, kuna vijana wanne waliosimama, wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa, walizoshika mkononi mwao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna kundi la kina mama waliovalia mavazi ya kitenge wakimsikiliza mwenzao mmoja aliyesimama akiwafundisha namna ya kuandika.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa la kufundishia watu kompyuta kuna kundi la kina mama na mabinti walioketi huku mwalimu amesimama akiwa anawafundisha.

Ndani ya darasa kuna watu watatu, ikiwemo wanawake wawili, cna mwanaume mmoja; wakiwa wanajifunza jinsi kompyuta mpakato iliyopo mezani, inavyofanya kazi zake.

Ndani ya darasa liliyopambwa vizuri kwa rangi ya bluu na kijani kuna kundi la watu wazima na vijana waliyosimama, huku mikononi mwao wameshikilia karatasi za kuhitimu.

Ndani ya darasa kuna mwanaume na mwanamke, mtu mzima kiasi ambao wameketi nakufundishana mambo mbalimbali, ili kuhakikisha wanapeana elimu.

Watu watatu wameketi katika sehemu ya wazi upande wa nje, ni vijana wawili wa jinsia ya kike na mmoja jinsi ya kiume, wakipeana elimu na habari mbalimbali.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya njano, mwalimu amesimama, akiwa anapita kukagua kazi zake kwa wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao.

Katika sehemu ya chumba, kuna watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wakiwa wanamwangalia kwa makini, anawaonesha kifaa kidogo alichokishikiria mkononi.

Ndani ya darasa dogo, mwalimu aliyetoka kuandika ubaoni na kuelekeza wanafunzi, anapitia kazi zao kwa kupita kwene madawati yao walioketi kwa utulivu chini.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna mwalimu aliyesimama, akiwa anawaelekeza jambo wanafunzi wake walioketi katika makundi tofautitofauti.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, lenye kundi kubwa sana la wanafunzi watu wazima, wanawake kwa wanaume walioketi, huku mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Ndani ya chumba ambacho kinatumika kuwafundishia watu jinsi ya kutumia kompyuta, kuna mwalimu aliyesimama akiwa anawaelekeza wanafunzi walioketi.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu linalotumika kama maabara kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa kubwa lililojengwa vizuri kwa matofali ya kuchoma yenye rangi nyekundu, kuna kundi la wananchi wa jinsia ya kike na kiume wameketi wakiwa wanaelimishwa na watu mbele yao.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lilioezekwa kwa bati, kuna mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama akiwa anaelekeza wanafunzi wake vijana walioketi kwenye meza.

Ndani ya chumba cha kushonea nguo kwa kutumia mashine za kisasa za cherehani, kuna kundi dogo la wanawake wanaoelekezana namna ya kuchukua vipimo na kukata vitambaa.

Mwanamke mmoja mtu mzima, ameketi ndani ya darasa, huku mkononi mwake ameshikilia karatasi, iliyoandikwa maneno kwa rangi nyeusi yasomekayo "cheti cha kuhitimu".

Ndani ya darasa hili, kuna kundi kubwa la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume waliokaa kwa utulivu mkubwa, kila mmoja akiwa anafanya kazi yake.

Ndani ya darasa, kuna kundi la wanafunzi, walioketi kila mmoja akiwa anamsikiliza mwalimu, aliyeinama akiwa anafundisha, kundi hili la wanafunzi wa rika tofauti.

Ndani ya darasa kuna wanaume watatu na mwalimu ni mmoja na wanafunzi wawili, akiwa anawafundisha kwa kutumia kalamu ya wino akiandika juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya darasa lenye kuta zilizochakaa, kundi dogo la wanafunzi wakubwa kwa wadogo, wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu, kila mmoja akiwa anajisomea.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu ya nje, kila mmoja akiwa anatengeneza vifaa mbalimbali vya kisasa kwa kutumia vifaa vilivyojaa juu ya meza.

Kundi la wanafunzi vijana na watu wazima, wamekusanyika katika sehemu ya nje, kila mmoja akiwa anajisomea na wengine wanaandaa kazi zao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, ambalo hutumika kama maabara, kuna kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume walioketi, huku mwanamke mmoja akinyoosha mkono wa kulia.

Kundi la watu wazima wameketi ndani ya darasa safi iliyopakwa rangi nzuri, kila mmoja wao akiwa anaandika yale ambayo mwalimu aliyesimama mbele yao anafundisha.

Kundi la vijana wenye rika sawa wa jinsia ya kike na wa kiume, wameketi katika sehemu ya darasa wakishirikiana kujadiliana na kupeana elimu.

Katika ukumbi wa nyumba, ambao unatumika kama ofisi. Kuna kundi la watu, waliovaa mavazi ya kiislamu, Wakiwa wamejumuika na kumsikiliza mmoja anayewaelekeza.

Ndani ya darasa tupu lenye mwanamke mmoja mtu mzima. Akiwa ameshikilia karatasi ambalo limeandikwa cheti cha kuhitimu alichokipata ikiwa ni matokeo ya juhudi zake.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama darasa, kuna wanafunzi wanawake wamekaa, kila mmoja akiwa anajisomea na ameshika penseli mkononi.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi watatu walioketi kwa utulivu, wakiwa wanafundishana na kuelekezana jinsi ya kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darada hili kuna wanafunzi wa jinsia ya kike walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasubiri mwalimu anayesimama akipita kuwafundisha.

Wanafunzi waliovalia makoti ya sare, wameketi katika sehemu ya nje yenye uwazi juu ya viti vya plastiki. Wakiwaangalia wenzao wanaoandika maneno mbalimbali ubaoni.

Ndani ya ukumbi kuna makundi mawili ya wanafunzi, vijana kwa watoto waliokalia viti vya plastiki, yakiwa yanajadilina mambo mbalimbali kuongezeana uelewa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya ukumbi ama darasa, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali.

Kundi la wanafunzi ikiwemo wadada wawili wameketi katika maktaba wakiwa wanajisomea vitabu na kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya ubao.

Katika sehemu ya kujisomea kuna vijana watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume walioketi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa furaha kubwa.

Wanaume wawili watu wazima, wamesimama katika sehemu ya wazi juu ya nyasi fupi za rangi ya kijani; huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu, akimfundisha mwenzake.

Ndani ya darasa dogo linalotumika kwa ajili ya wanafunzi wanaopenda kujifunza na kutumia kompyuta. Kuna kundi la wanafunzi walioketi sehemu hii, kila mtu katika sehemu yake.

Wanawake wawili, wanafurahi sana baada ya kujua kutumia programu za kompyuta mpakato kwa msaada mkubwa wa mwalimu wa kiume aliyesimama pembeni.

Ndani ya darasa dogo linalotumika kufundishia wanafunzi somo la kompyuta, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa anatumia kompyuta.

Mwanamke mmoja ambaye anatokea kwenye jamii ya kimasai, amesimama mbele ya ubao mweusi akiwa anasoma maneno yaliandikwa vizuri kwa chaki yenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya bluu, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume. Wengine wameketi na wengine wamesimama wakijadiliana mambo mbalimbali.

Binti mmoja aliyevalia nguo nyeusi amesimama katikati ya maktaba, akiwa anachagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyopangwa vitabu vingi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama kwa pamoja wakifundishana kucheza ili kuimarisha afya zao.

Ndani ya darasa hili kubwa na lililojengwa kwa matofari yaliyopangwa vizuri, wanafunzi wameketi wakiwa wanawasikiliza walimu wawili waliosimama mbele yao.

Wakina mama watatu wameketi katika sehemu ya darasa lenye mwanga wa kutosha Wakiwa wanaandika na kujisomea kwa kutumia makaratasi Na penseli walizoshika mkononi.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima, walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea, na wengine wanaandaa kwa ajili ya mwalimu anayekuja kuingia.

Katika sehemu ya nje, kuna kundi la vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali ili kuimalisha uwezo wao wa kimasomo.

Mwanaume mmoja ambaye ni fundi seremala kasimama akiwa anawasomea maelekezo wanafunzi wake anaowafundisha jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao.

Ndani ya chumba kidogo, kuna watu watatu ikiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja anaewaelekeza wenzake, jinsi kifaa kidogo alichokishilia kinavyofanya kazi zake.

Ndani ya darasa safi na lililopakwa rangi nzuri, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wamejiinamia, kila mmoja akifanya kazi zake kwa kupitia kompyuta.